Inaonekana kuwa kuna mtu aliyekaa chini, mtu huyu anaonekana kuwa ni wa kike mtu huyu anaonekana kuwa ni kiwete kwa sababu anaonekana kuwa ako na mguu wa chuma, mtu huyu amevaa shati nyekundu na amekaa kwenye kiti cha mbao.

Hili linaonekana kuwa ni mashindano ya walemavu. Kuna mlevu mmoja ambaye amekali kiti fulani ambayo ina matairi nyeusi, na anaonekana kuwa anaendesha na mkono wake. Anatumia mikono zake mbili kuiendesha.

Hapa tukiangalia ni eneo la shule. Shule hili inaonekana ya kupendeza. Ukuta hii yenye imechorwa imechorwa boti. Kuna wanyama kando kando na inaonekana kuna bahari hapa. Kando naye unaona kuna nyasi yenye imekatwa vizuri na mpangilio.

Inaonekana kuwa hapa ni uwanjani ambapo mwenzake ameanguka chini naye anamsaidia kumwokota ndio aendelee kukimbia. Wamevaa nguo tofauti tofauti. Moja akiwa amevalia nguo ya red na ingine ya yellow . Hapa pia kuna mwenye amejifunga macho haonekani na kuna mwenye anaonekana macho.

Yanayoonekana kuwa ni darasa ambapo kumeandikwa homework na pia kumeandikwa calendar za kihistoria ya kenya hapa kumendikwa nambari tofautitofauti wakiendelea kuwafundisha watoto hawa jinsi ya kusoma.

Mlango wa mbao wenye mabango mawili yaliyowekwa juu yake, moja ikisema Chemistry Lab na jingine Biology Lab . Mandhari hii inaashiria kuwa mlango huu ni wa chumba cha maabara kinachotumika kwa masomo ya kemia na biolojia huenda ni sehemu ya shule, chuo au kituo cha mafunzo ya kisayansi.

Hii inaonekana kuwa ni shule, sanasana inaoenekana kuwa ni darasa, darasa hili linaweza kuwa ni darasa ya chuo kikuu ama darasa ya chuo cha upili kwa sababu lina vitu kama vile locker na viti zao ni za mbao, inaonekana kuwa ni mahali ya wanafunzi kusomea.

Hapa tunaonekana kwamba tuko na watu wawili. Watu hawa wawili wako na baiskeli wamevaa helmet na wamevaa nguo ya kuonyesha kwamba ni wa Kenya. Watu hawa inaonekana kwamba wanashindana na pia wanafanya pia mazoezi.

Hili linaonekana kuwa ni eneo ya shule, hili ni darasa ambalo liko na madawati, kuna dawati ambayo ilio kwenye, kuna dawati mbili zilizokua nyeupe ambazo ziko na viti na zinginezo.

Hapa inaonekana ni uwanjani, uwanjani humu kuna walemavu ambao wameshikilia clutches wakiendelea kucheza. Inaonekana wote wameruka juu kuenda kulifwata mpira nao nyuma yao ukiona kuna daktari ama ambaye amevalia sare ya colour green akiwa amebeba vitu vya kuhudumia.

Hili ni ofisi, ofisi hili linaonekana kuwa na vitu tofauti tofauti vitu hivo ni kama kama vile kompyuta na kuna vitu vingine nyeusi nyeusi vimekaa kando, lina vitu kama vile mouse ,lina meza na viti nyeupe nyeupe

Hapa kuna mlango, mlango huu ni nyekundu. Mlango huu umebamdikwa karatasi nyeupe ambayo iko na maandishi. Maandishi hayo ni ya lugha ya kingereza ambao maandishi haya kila herufi yamefafanuliwa.

Huyu ni mwanariadha ambaye anayeitwa Wesley Kimeli Sang, mwanariadha huyu anaonekana kuwa amekimbia na akashinda na jina lake limeandikwa hapa na anapotoka, nationality ni Kenyan na mwaka wake wa kuzaliwa imeandikwa machi tarehe moja, anaonekana kuwa ni mwanariadha mzuri.

Hapa kuna posti la stima ambayo nyuma yake ina miti ya kijani na kisha kuna hapo juu kuna, samawati ya buluu ambayo ina samawati ya buluu.

Hapa kuna jengo, jengo hilo linaonekana kuwa ni nyumba. Nyumba hilo inaweza kuwa ni ofisi ofisi hiyo ina chuma hapa mbele na kuna mlango ambao ni nyekundu. Mlango huo unaonekana ndio mlango wa kuingilia ofisi ya nyumba hiyo.

Eneo hili inaoneka kuwa ni Kise Conference ambsyo mwanume amevaa suti ya bluu na ameshikilia microphone . Ukiangalia kwenye suti yake kuna flower na tai amevalia rangi ya nyekundu.

Hawa ni wanariadha ambao wanaonekana kwenye riadha na wanakimbizana kuna wa kwanza ambaye fulana lake limeandikwa kenya na anaitwa Kimana anaonekana yeye ndiye aliongoza huku wengine wakimfuata mbio anaonekana kusherehekea pia.

Huyu anaonekana kuwa ni mwanariadha ambaye anahusika kwa riadha za kuruka amabye kwa kizungu inaitwa long jump . Huyu mwanariadha anaonekana kuwa ni mwanaume na ako harakati ya kukimbia huku akiwa amevaa fulana ya nyeusi.

Hili ni jengo. Jengo hili linaonekana kuwa linaweza kuwa ni nyumba la mtu au linaweza kuwa pia ni ofisi. Jengo hili limejengwa vizuri na hapa chini kuna maua ambayo yanarembesha jengo hilo. Jengo hili ni ya ghorofa kwa sababu ni mbili.

Hapa inaonekana ni shule, shule hii inaonekana ina mazingira nzuri kwa sababu kumepandwa miti nyuma na pia kwenye ukuta wa shule hii kumechorwa wanyama, wanyama kama vile twiga, ndovu, nyani na zinginezo.

Hawa ni wanariadha wawili ambayo wanaonekana kuwa wanasherehekea ushindi wao, mmoja wao akiwa mwanamke na mwingine akiwa mwanaume. Wamevaa fulana za Kenya na wamebeba bendera ya Kenya kwenye mgongo wao. Wote wawili wamevaa short na wamevaa funana.

Hafla inaonekana kuna watu ambao wako uwanjani, watu hawa wanaonekana kuwa wako katika michezo. Watu hawa wanaonekana pia ni maviwete kwa sababu wanatumia crutches. Crutches ni zile chuma ambazo mtu anatumia kutembea ama kukimbia. Watu hawa wanaonekana kuwa wana talanta sana. Kwa sababu ni viwete na wanacheza mpira.

Ukurasa kutoka kwa kitabu au jarida la kielimu ukiwa na sehemu tatu zenye picha na maandishi yanayohusiana na shughuli za kilimo na usafirishaji. huu ukurasa unalenga kuelimisha kuhusu vipengele muhimu vya kilimo endelevu na wa usambazaji wa bidhaa. Mandhari ya kijani, mashine na magari, ni kiashiria cha mabadiliko ya kiteknolojia na umuhimu wa usimamizi wa mazingira.

Karatasi ya kitabu ya shule ambayo ina michoro, ina michoro minne michoro hiyo ina wazee wawili na watoto wawili mzee huyo amevaa koti la nyeusi na amevaa kanzu nyeupe na mtoto huyo amevaa shati ya yellow na suruali nyekundu

Hapa inaonekana kuwa kuna wanariadha wawili. Wanariadha hawa wawili wanaonekana kuwa wote ni wa kiume na wako katika harakati za kukimbia. Wanainua mikono juu kanakwamba huku wameshinda. Mmoja akiwa amevaa nguo nyekundu na mwingine amevaa nguo ya yellow .

Hawa wanaonekana kuwa ni wanariadha. Wanariadha hawa wanatoka nchi ya Kenya. Wanaonekana kuwa kwenye harakati ya kukimbia. Kuna wanaume wawili na wanawake wawili kuna mmoja aliyevaa nguo nyekundu na mwingine amevaa fulana ya bluu.